Haya ni madarasa ya wanafunzi shuleni. Madarasa haya, ukuta zao zimepakwa rangi nyeupe. Pia tunaona wanyama tofauti wamechorwa ukutani, kuna twiga na pia tunaona hao wanyama wengine. Hapo nje kuna miti ambayo yamemea, na pia kuna nyasi ambayo imemea kwenye uwanja.